Wauzaji na Wanunuzi wamejaa kwa kwa soko ya mboga na vyakula. Wametandaza bidhaa zao chini ili wanunuzi waje, wakiangalia bidhaa ambazo wamependa kununua. Kuna matope na maji ya uchafu, na wengine wamevaa gumboots ili kuzuia miguu yao kupata matope. Wengine wamebeba miavuli, wengine wamefunga maleso, na wengine wamekaa kwa vikundi vya wawiliwawili ama watatu wakipiga gumzo.